Watu wawili wapo mbele ya duka kubwa, lenye mifuko yenye rangi nyeupe pamoja na bluu. Mwanamke akiwa amesimama na mwanaume akiwa amekaa juu ya meza, ameshika pakiti yenye rangi ya kijani akimpa maelekezo mwanamke huyo. Hii inaashiria kuwa hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa dawa mbalimbali za mifugo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya agroveti na dawa za mifugo.

Kiboksi kidogo kilichowekwa juu ya meza chenye rangi nyeupe na bluu bahari, kikiwa na maandishi yenye rangi nyeusi pamoja na mchoro wa ng’ombe mwenye rangi nyeusi na mabaka meupe, pembeni ya kiboksi chicho kukiwa na kichupa chenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi nyeusi pamoja na ya bluu bahari, hii ina ashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na maswala ya agroveti na dawa za mifugo.

Pakiti yenye rangi ya bluu, bluu bahari pamoja na kijani yenye picha ya kuku pamoja na vifaranga maandishi yenye rangi nyeupe, bluu, meusi pamoja na mekundu. Hii inaashiria kuwa hii ni pakiti iliyotumika kuhifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo hiyo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha agroveti na dawa za mifugo.

Ndani ya duka kubwa, kwenye mashelfu kukiwa na chupa zenye rangi mbalimbali na ukubwa mbalimbali, kama vile njano, nyekundu, nyeupe, pamoja na pakiti zenye rangi mbalimbali, vyupa hivyo na pakiti hizo zimeifazi dawa mbalimbali zinazotumika kwaajili ya mifugo, hii inaashilia kuwa hichi ni kilimo cha agroveti na dawa za mifugo.

Ndani ya chumba kukiwa kuna meza pamoja na viti viwili vyenye rangi nyeusi, juu ya meza kuna vichupa vya rangi nyeupe pamoja na nyekundu; vikiwa na maandishi yenye rangi mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa dawa kwa ajili ya mifugo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya agroveti na dawa za mifugo.

Ndani ya duka kubwa la kuuzia dawa za mifugo, watu wawili wamesimama ndani ya duka hilo. Mwanamke mmoja ameshika mfuko mweupe akimpatia maelekezo mwanaume aliyesimama pembeni yake. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa dawa za mifugo.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kupelekwa katika sehemu moja. Wakulima wanaendelea na shughuli ya kuchambua zao hilo tayari kwa ajili ya kulisafirisha na kulipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi, ambalo tayari limekwisha kuvunwa nakurundikwa katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kujazwa kwenye viroba na kusafirisha kwa ajili yakupelekwa sokoni kwaajili yakuuzwa. Wakulima wanaoendelea na shughuli ya uvunaji huo wamesimama pembezoni mwa mazao hayo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya kahawa ambayo tayari yamekwisha kuiva na kuvunwa na kuhifadhiwa katika mifuko. Wakulima wanaendelea na shughuli ya ujazaji wa mazao hayo katika mifuko tayari kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima mmoja yupo ndani ya shamba kubwa mazao ya biashara aina ya nyanya anaendelea na shughuli za uvunaji wa mazao hayo, ambayo tayari yamekwisha kuiva na kukomaa tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni, kwa ajili kuuzwa na kujipatia kipato hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara ya aina ya maembe, ambayo tayari yamekwisha kuiva na kukomaa; tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Wakulima wawili; mmoja wa kike na mwingine wa kiume, wamesimama mbele ya miti hiyo, wameshika maembe mikononi mwao. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha biashara.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho, ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa katika viroba, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Mkulima mmoja, ameshika hoho tatu katika mkono wake. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya baishara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya kahawa ambalo tayari limekwisha kuiva na kukomaa, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Mkulima mmoja wa jinsia ya kike amevuna baadhi ya kahawa hizo na kuziweka katika kikopo kidogo na kukishika mkononi mwake kwa ajili ya kuonyesha mfano. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya nyanya, ambazo tayari zimekwisha kuiva, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa lililopandwa miche ya nyanya. Nyanya ni zao la biashara linalotumika kwa ajili ya kujipatia kipato. Pembezoni mwa kila mche kuna mabomba marefu yenye rangi nyeusi, yanayosaidia kutoa maji ili kuleta unyevu, unaosaidia katika ukuaji wa nyanya hizo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima mmoja alive valia nguo zenye rangi ya bluu, anaendelea na shughuri ya upandaji wa miche ya migomba, katika shamba lake. Huku migomba mingine ikiwa imechipua na kustawi vizuri kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Nyuma ya shamba hilo kukiwa kuna miti na yenye rangi ya kijani pamoja na nyasi fupi zenye rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume waliovalia makoti ya kijani wamevuna kwa wingi zao la biashara aina ya ndizi na kuziweka katika sehemu moja tayari kwa ajili ya kulisafirisha na kulipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza ili kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya nyanya. Mkulima mmoja anaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo, na kuyaweka katika lita kumi tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ili kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wa jinsia ya kike na kiume wanaendelea na shughuli ya upangaji wa mazao ya biashara aina ya mananasi, ambayo tayari yamekwisha kuvunwa wanayapanga katika maboksi na matenga yenye rangi nyeusi tayari kwajili ya kusafirisha na kuyapeleka sokoni kwajili ya kuuza, hii ina ashiria hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mazao ya biashara, papai pamoja na migomba zilizopangwa kwa utaratibu maalumu na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Mazao hayo huzalisha mapapai pamoja na ndizi ambazo huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo ambazo tayari zimekwisha kuiva na kukomaa na kuvunwa na kuhifadhiwa katika sehemu maalumu. Wakulima wanaendelea na zoezi la ujazaji wa mazao hayo katika viroba, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo tayari zimekwisha kuiva na kulundikwa katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwajili ya kuuzwa ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato kutokana na zao hilo, hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la baishara aina ya viazi mviringo, ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kulundikwa katika sehemu moja; huku wakulima wengine wakienedelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kurundikwa katika sehemu moja. Mkulima mmoja aliyevalia sketi nyeusi, shati jeupe na kofia nyeupe; ameshika mahindi matatu katika mkono wake. Mahindi hayo yanahitaji kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya mahindi, wakulima waliovalia nguo zenye rangi ya kijani wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya vitunguu maji, ambavyo vimepandwa katika mstari maalumu na kwa mpangilio mzuri; huku vingine vikiwa vimeshaanza kuvunwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la kisasa, la mazao ya biashara aina ya pilipili, lililounganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Zao hilo tayari limekwishakuiva tayari, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya kahawa ambalo tayari limekwisha kuiva na kuvunwa na kuwekwa katika sehemu maalumu, wakulima mbalimbali wanaendelea na shughuli ya kuchambua kahawa hizo ili kuweka zile zenye ubora zaidi na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza, hii ina ashiria kuwa hiki ni kilimo cha biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya kahawa ambayo tayari imekwisha kukomaa na kuhitaji kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Wakulima wawili wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho, ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa katika vikapu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ili kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biasahara.

Shamba kubwa lenye migomba mingi iliyozaa kwa wingi mazao ya biashara aina ya ndizi. Wakulima wanaendelea na shughuli ya kuweka nguzo ili kusaidia migomba hiyo kutokuanguka, ili kusaidia ndizi hizo kukomaa kwa ustadi mzuri. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi ambalo tayari limekishwa kuvunwa na kuhifadhiwa katika sehemu maalumu ya kuhifadhi zao hilo, wakulima wanaendelea na shughuli ya upangaji wa zao hilo kwa ajili ya kulihifadhi. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima aliyevalia koti lenye rangi la kaki amesimama pembezoni mwa mazao ya biashara aina ya parachichi. Miti umezaa mazao hayo kwa wingi sana ameshika moja ya mazao hayo akiangalia na kukagua kwa makini sana. Hii inaashiria kuwa haya ni mazao ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli za kibiashara ili kuweza kujipatia kipato.

Mkulima mmoja amelalia zao la biashara aina ya kabeji, ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kulundikwa katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni au kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa, na kuzalishwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na zao hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kurundikwa katika sehemu moja. Wakulima wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa zao hilo. Mkulima mmoja amechuchumaa pembezoni mwa zao hilo huku akiwa ameshika viazi viwili katika mikono yake. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya migomba ambazo zimepandwa na kichipua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, imezaa kwa wingi mazao aina ya ndizi ambayo hutumiwa kwa ajili ya chakula. Pia hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa linalojihusisha na shughuli za kilimo za mazao ya biashara kama vile; karoti, hoho, kabeji pamoja na mazao mengine. Ambayo mengine yamekwisha kuvunwa teyari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kuwekwa chini kwa ajili ya kukauka. Mkulima mmoja aliyevalia sketi nyeusi, tisheti nyeupe na kofia nyeupe; amesimama pembezoni mwa mahindi hayo akiyakagua kwa umakini. Mahindi hayo huafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya kahawa ambalo tayari limekwisha kuiva na kukomaa kwajili ya kuvunwa, mkulima mmoja anaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo tayari kwajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwajili ya kuuza, hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo kwajili ya mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya matikiti maji ambayo tayari yamekwisha kuvunwa na kulundikwa katika sehemu moja tayari kwajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwajili ya kuizwa, mkulima mmoja amesimama amebeba moja ya matikiti hayo, hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, ambavyo tayari vimekwishakuiva na kuvunwa na kurundikwa katika sehemu moja. Wakulima wanaendelea na shughuli ya ujazaji wa vitunguu hivyo katika viroba, tayari kwa ajili ya kuvisafirisha na kuvipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa; hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo na kuyaweka katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji ambavyo tayari vimekwisha kukomaa na vinahitaji kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, katikati ya zao hilo kuna mabomba marefu meusi yaliyolazwa chini yanayotumika kuweka maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa lililopandwa mazao aina ya mahindi pamoja na matikiti maji, matikiti hayo amabyo teyari yamekua na yanahitaji kuvunwa kwa ajili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ama nyumbani kwa ajili ya chakula. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya chakula.

Shamba kubwa na la kisasa lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, ndani ya shamba hilo kuna vitalu vilivyolimwa kwa mpangilio maalumu. Mimea imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha mashamba.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha zao la nyanya, ambalo tayari limekwisha kuiva na kuvunwa na kuhifadhiwa kwenye matenga ya plastiki yenye rangi nyeusi na nyekundu. Tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, au kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalisha bidhaa mbalimbali zitokanazo na zao hilo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mashamba.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lenye mashine mbalimbali, mimea iliyopandwa katika vifaa maalumu imekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, kukiwa na mashine zinazotumika kumwagilia mimea hiyo na kukagua maendelea ya ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine za aina mbalimbali; mimea iliyopandwa katika moja ya mashine hizo imechipua na kukua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Imeunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula na hewa, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu kuna mashine za aina mbalimbali; zinazotumika katika kuoteshea na kukuzia mimea. Moja ya mashine zilizopo ndani ya chumba hicho yenye rangi ya bluu, imeoteshwa mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha kutumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine mbalimbali, kukiwa na vitalu vilivyopandwa miche mbalimbali kwa katika vikopo vya plastiki. Imeunganishwa kwa mabomba meupe yanayosaidia kuleta chakula, hewa; ili kusaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha kutumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu, mashine mbalimbali zilizopangwa katika mpangilio maalumu, huku mimea iliyopandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mashine hizo zimeunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula na hewa kinachosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine mbalimbali, huku mimea iliyopandwa katika mashine hizo imekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi; imeunganishwa kwa mirija inayosaidia kupeleka maji chakula na hewa kwaajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha kutumia mashine.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, mashine mbali mbali zenye rangi nyeusi zilizounganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea, iliyopandwa katika vitalu maalumu ndani ya shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Mashine kubwa yenye rangi ya bluu pamoja na nyekundu. Mbele ikiwa imefungwa kifaa kama jembe ambacho kinatumika kutifua udongo huo katika shamba hilo, ili kurahisisha shughuli za kilimo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha kutumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine za aina mbali mbali, mimea iliyopandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, huku imeunganishwa na mashine mbali mbali, zinazosaidia katika ukuaji na maendeleo mazuri ya mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya shamba kubwa lenye mashine za aina mbalimbali, maboksi ya plastiki nyeusi pamoja na bluu yanayotambulishwa kwa namba maalumu, ambayo ndani yake imepandwa mimea iliyokua na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha kutumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine mbalimbali zenye rangi nyeupe, mimea iliyopandwa katika mashine izo imekua na kuchipua kwa rangi nzuri za kijani kibichi. Imeunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hio. Hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha kisasa cha kutumia mashine.

Mashine ndogo yenye rangi ya njano pamoja na magurudumu meusi, mbele ikiwa imefungwa kifaa kama jembe kinachotumika kukatia nyasi zizopo katika shamba kubwa. Hii inashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha kutumia mashine ili kuraisisha kazi.

Ndani ya shamba kubwa lenye nyasi fupi zenye rangi ya kahawia, trekta kubwa lenye rangi ya bluu, mbele likiwa limefungwa jembe lenye rangi nyekundu. Jembe hilo linatumika kukata majani hayo na kusafisha shamba hilo. Hii inashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashine.

Ndani ya shamba kubwa, ambapo mashine za aina mbalimbali, zimewekwa katika shamba hilo. Vitalu vya plastiki vyenye mabomba vinatumika katika uoteshaji na ukuzaji wa mimea hiyo, huku mashine nyingine inayotumika katika ukaguzi wa mimea hiyo; ikiwa imewekwa pembeni hapo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha kutumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu kukiwa na mashine mbalimbali. Mabomba meupe yamelazwa chini, juu yake kukiwa na mimea iliyoota na kuchioua vizuri. Imeunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula na hewa; vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha kutumia mashine.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, lililozungukwa na mashine za aina mbalimbali, kuna vitalu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, na mimea imekua na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kukiwa na mashine iliyofungwa juu yake, inayotumika kumwagia maji kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha kutumia mashine.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lenye mashine za aina mbalimbali, mimea iliyopandwa katika mashine mbalimbali zimekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, huku mashine maalumu inayoendelea na shughuli ya uvunaji na ukaguzi wa maendeleo ya mimea hiyo inapita katikati ya mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha kutumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu sanduku kubwa lililotengenezwa kwa vioo. Ndani kukiwa na maji na samaki, chini ya sanduku hilo kukiwa na vikopo vidogo vidogo vinavyoashiria kuwa ni chakula kinachotumiwa na samaki hao. Hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Samaki wenye rangi nzuri za kuvutia: rangi ya njano, nyeusi, nyeupe pamoja na rangi ya kijivu. Wanaogelea katika maji kwa furaha tele. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali.

Bwawa kubwa linalojishughulisha na ufugaji wa samaki. Samaki wa aina mbalimbali wakiwa wanaogelea kwa furaha katika bwawa hilo huku pembeni kukiwa kuna mashine inayosaidia kutoa maji, chakula kwa ajili ya ukuaji wa samaki hao. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Ndani ya chumba maalumu sakunduku lililotengenezwa kwa vioo limewekwa juu ya meza yenye rangi nyeusi, ndani yake kukiwa kuna samaki wenye rangi za aina mbalimbali kama vile; nyekundu, kijani, bluu pamoja na zambarau. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Mazao mbalimbali ya chakula kama vile maharage pamoja na mahindi ambayo yamekwisha na kuhifadhiwa kwenye vikapu vyenye rangi ya kahawia, yamepangwa tayari kwa ajili ya kuuzwa ili wanunuaji wapate kununua na kujipatia chakula. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya chakula.

Mazao ya chakula ya aina mbalimbali, kama vile: maharage, mahindi, ulezi pamoja na nafaka zingine; ambazo tayari zimekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa katika vifungashio vyenye rangi: nyeupe, kijani pamoja na njano. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Eneo kubwa lenye miti mingi iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, nyasi pamoja na vichaka. Kukiwa na mapango yanayoashiria kuwa, hii ni sehemu ambayo hutumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye miche mingi iliyopandwa katika makopo ya plastiki yenye rangi nyeusi, huku wakulima wa eneo hili wanaendelea na ukaguzi wa miti hiyo ili kuhakikisha ukuaji wake na maendeleo ya miti hiyo, pembeni kukiwa kuna miti mirefu iliyokua na kuchipua vizuri kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Mkulima mmoja aliyevalia tisheti ya kijani na suruali nyeusi, amesimama katikati ya shamba kubwa lenye miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Ameshika moja ya mche huo ili akiutolea maelezo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha misitu.

Shamba kubwa lenye vitalu vilivyo pandwa miche ya aina mbali mbali. Mkulima mmoja aliye valia suruali yenye rangi nyeusi na tisheti yenye rangi nyeupe. Ameshika keni anaendelea na shughuli ya umwagiliaji wa miche hiyo. hii inaashiria kuwa hii ni nisehemu inayo jihusisha na masuala ya misitu

Ndani ya shamba maalumu, mabomba yenye matobo yanayo tumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayo saidia kupitisha maji yenye virutubisho vinavyo saidia katika ukuwaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Shamba kubwa na la kisasa. Ndani kukiwa na mabomba marefu yenye rangi nyeupe yaliyolazwa kwa mpangilio maalumu. Yakiwa na matundu yanayosaidia kuotesha mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe na bluu, yenye matundu yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Yamepangwa vizuri katika utaratibu maalumu. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi; yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Beseni kubwa lenye rangi nyeusi na kufunikwa kwa mfuniko wenye rangi ya njano ukiwa na matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Imeunganishwa kwa mirija yenye rangi nyeupe inayosaidia kupitisha maji, chakula na hewa yenye virutubisho vinavyo saidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Shamba kubwa na la kisasa, lenye mabomba malefu, yaliyolazwa kwa mpangirio maalumu yenye matobo yanayosaidia kuotesha mimea bila kutumia udongo yameunganishwa kwa milija inayopitisha maji yenye vilutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashilia kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haydroponiki yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika mpangilio maalumu yakiwa na matobo yanayotumika kukuzia mimea bila kutumia udongo katikati ya mabomba hayo kuna mirija inayosaidia kupitisha maji chakula pamoja na hewa kwajili ya ukuaji wa mimea hiyo hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuzalisha mimea bila kutumia udongo.

Shamba kubwa lenye mabomba marefu meupe yaliyolazwa chini lenye matundu yanayotumika kuoteshea mimea yakiwa yameunganishwa na mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Mimea imekua na kuchipua vizuri kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuoteshea mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya chumba maalumu, mabomba meupe yaliyowekwa katika mpangilio yenye matobo yanayotumika kuchipulishia mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula na hewa; ili kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimio cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu; yenye matobo yanayosaidia kuotesha mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mabomba yanayosaidia kupitisha maji yenye virutubisho; vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya chumba maalumu, mabomba marefu yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu; yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula na hewa ili kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, mabomba marefu yenye rangi nyeupe yaliyolazwa kwa mpangilio maalumu yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Mimea hiyo imekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi, yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, lenye vitalu vya plastiki vyenye rangi nyeupe; pamoja na mabomba yanayopitisha maji, chakula na hewa, kwaajili ya kusaidia ukuajia wa mimea hiyo. Mkulima mmoja ameshika moja ya kitalu hicho ili kuangalia maendelo ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba marefu meupe; yenye matobo yanayosaidia kuotesha mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Mimea hiyo imekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi; hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi, yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Mabomba yenye rangi nyeupe na matobo yanayo tumika kuoteshea mimea. Mimea imepandwa katika matobo hayo na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mabomba hayo yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula na hewa kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha hairoponi, yani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Ndoo kubwa yenye rangi nyeupe yenye matundu yanayosaidia katika uoteshaji wa mimea bila kutumia udongo, imeunganisha kwa mirija inayosaidia kupitisha hewa, chakula pamoja na maji kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuoteshea mimea bila kutumia udongo.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu yenye matobo yanayosaidia kuotesha mimea bila kutumia udongo, mimea imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, chini kukiwa kuna kontena lenye rangi nyeupe linalobeba maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuoteshea mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya chumba maalumu mabomba yenye rangi nyeupe yenye matobo yamepangwa kwa mpangilio maalumu, yameoteshwa mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, pembeni kuna ndoo yenye rangi nyeusi na mfuniko wa njano iliyobeba maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii Ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidropini.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lililoezekwa kwa maturubai meupe, kukiwa na vitaku vya mbao vilivyotengenezwa na kupandwa mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Yameunganishwa na mabomba yenye rangi yanayopotisha: maji, chakula na hewa; kinachosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi, yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya shamba kubwa lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, mabomba marefu meupe yaliyolazwa kwa mpangilio maalumu yakiwa na matobo yaliyoteshea mimea bila kutumia udongo. Mkulima mmoja amesimama pembezoni mwa mambomba hayo. Hii inaashiria kuwa anaendelea na shughuli ya ukaguzi wa ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba meusi yaliyolazwa chini, yakiwa na matundu yanayotumika kuoteshea mimea. Mabomba hayo hutumika kupitishia maji, chakula na hewa; kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa, yaani cha kuzalisha mimea bila kutumia udongo (kilimo cha haidroponi).

Ndani ya chumba maalumu, mabomba meupe yaliyolazwa chini yamepangwa kwa mpangilio maalumu yakiwa na matobo ambayo yanatumika kuoteshea mimea. Mimea hiyo imekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mimea hiyo imekua bila kutumia udongo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi, yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya chumba maalumu, mabomba meupe yenye matobo yanayo tumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Mimea imepandwa katika mabomba hayo na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, mabomba hayo yameunganishwa kwa mirija inayo saidia kupitisha maji, Chakula na hewa hili kusaidia ukuwaji wa mimea hiyo. Hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya chumba maalumu, maboksi ya plastiki yenye rangi nyeupe yenye matobo inayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Chini kukiwa na maboski ya plastiki yenye rangi nyekundu, yaliyohifadhi maji yanayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Beseni kubwa lenye rangi nyeusi, lililooteshwa mimea bila kutumia udongo, chini yake kukiwa kuna ndoo nyeupe iliyounganishwa kwa mlija mweusi, unaosaidia kupeleka maji, chakula na hewa, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya chumba maalumu, mabomba marefu yenye rangi nyeupe yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Mimea imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mabomba hayo yameunganishwa kwa mirija yenye rangi nyeusi inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndoo kubwa zenye rangi nyekundu ndani zikiwa zimewekwa maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea iliyopandwa juu ya ndoo hizo, mkono mmoja ukiwa umeshika moja ya kifaa kinachotumika katika upandaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuoteshea mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya chumba maalumu mabomba yenye rangi nyeupe na matobo yanayosaidia kuotesha mimea bila kutumia udongo. Mimea imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi; yameunganishwa kwa mirija yenye rangi nyeusi inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidropini, yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya kiwanda kikubwa, wafanyakazi wa jinsia ya kike na ya kiume; wakiendelea na shughuli ya uchakataji wa malighafi zilizo katika kiwanda hicho ili kuzalisha bidhaa nyingine zitokanazo na malighafi hizo, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya chumba maalumu, kilichoezekwa vizuri kwa maturubai yenye rangi nyeupe; mimea aina ya uyoga imepandwa na kuchipua vizuri. Mimea hiyo hutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama vile mboga. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha mashine.

Shamba kubwa na la kisasa lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, ndani kukiwa na vitalu maalumu vilivyo pandwa matunda yenye rangi nyekundu. Matunda hayo ambayo tayari yamekwisha kuiva, yanahitaji kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lilio ezekswa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, vitalu vilivyo limwa katika mstari mnyoofu vimepandwa mimea iliyokuwa na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika kila kitalu kuna mabomba marefu meusi yaliyolazwa chini yenye matobo yanasaidia kutoa maji yanayoleta unyevu ili kusadia ukuaji wa mimea hiyi, hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Zao la biashara aina ya mahindi ambalo tayari limekwisha kuvunwa, kupukuchuliwa na kuanikwa katika vichanja maalumu teyari kwa ajili ya kulikausha na kwenda kulichakata ili kuzalisha bidhaa nyingine zitokanazo na zao hilo, bidhaa kama vile unga wa ugali. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya jengo kubwa, kuku wengi wenye rangi nyeupe wamehifadhiwa ndani ya banda hilo pembeni kukiwa kuna vifaa vya kulia chakula, kuku hao wanakula kila mmoja katika kifaa chake hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa, mashine maalumu zinazoendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao yaliyolimwa katika shamba hilo. Tayari kwa ajili ya kuyapeleka viwandani kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji ambalo tayari limekishwa kuvunwa na kusafirishwa na kuhifadhiwa katika sehemu maalumu teyari kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na zao hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya kiwanda, wafanyakazi mbalimbali waliovalia makoyi yenye rangi ya bluu wanaendelea na shughuli ya usindikaji wa nyanya ambazo tayari zimekwisha kuvunwa na kupelekwa kiwandani hapo, kwa ajili ya kuzichakata na kuzalisha bidhaa mbalimbali zitokanazo na zao hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya kabeji ambalo limepandwa na kuzaa kwa wingi, teyari kwa ajili ya kuvunwa na kupeleka kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na zao hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Mkulima mmoja amesimama dnani ya shamba kubwa linalojihuisisha na zao aina ya nyanya. Nyanya hizo zimepandwa na kustawi vizuri na kuzaa kwa wingi. Zimeunganishwa kwenye miti iliyowekwa ndani ya shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya kiwanda, zao aina ya nyanya, linalotumika kama malighafi ya kuchakata na kuzalisha bidhaa mbalimbali ambayo tayari imekwisha kuvunwa na kuletwa kiwandani hapo, inaendelea kuchakatwa ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na zao hilo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Zao aina ya nyanya ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa katika matenga yenye rangi ya kijani, tayari yamepelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalisha bidhaa nyingine zitokanazo na zao hilo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha viwanda.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa na kurundikwa kwa pamoja katika sehemu maalumu. Zao hilo hutumika kama malighafi inayopelekwa kiwandani na kuchakatwa na kuzalisha bidhaa nyingine za aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa na la kisasa lililoezekwa kwa maturubai ya rangi nyeupe. Ndani ya shamba hilo mimea imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mkulima mmoja alievalia nguo zenye rangi ya bluu anaendelea na shughuli ya ukaguzi wa mimea iliopandwa ndani ya shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya kahawa, ambazo zimekwisha kukomaa na kuiva tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalisha bidhaa mbalimbali. Mkulima mmoja amesimama ndani ya shamba hilo akikagua mazao hayo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Zao ka biashara aina ya vitunguu maji ambalo tayari vimekwisha kuvunwa na kulundikwa katika sehemu moja, zao hilo linatumika kama malighafi viwandani kwajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na zao hilo, hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la mazao ya biashara yaliyopandwa na kuchipua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi. Mazao hayo hutumika viwandani kwaajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali. Mkulima mmoja anaendelea na shughuli ya ukaguzi wa mazao hayo, ili kuangalia ukuaji wake. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa, trekta lenye rangi ya kijani ikiwa na mtu ndani yake, linapita katikati ya shamba hilo na kutifua udongo kwa ajili ya kurahisisha shughuli za kilimo katika shamba hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya banda maalumu, ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi wanaendelea kula chakula kilichowekwa katika sehemu maalumu ya kulia. Ng'ombe hao hutumika kama malighafi kwa ajili ya kuchakata na kuzalisha bidhaa nyingine zitokanazo na ng'ombe. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Wafanyakazi wa kiwandani waliovalia mavazi yenye rangi ya kijani, kofia nyeupe pamoja na barakoa zenye rangi ya bluu. Wanaendelea na shughuli ya upangaji wa maparachichi katika mashine moja, kwa ajili ya kuchakata na kuzalisha bidhaa nyingine zinazotokana na zao hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa lenye mazao aina ya mahindi, ambayo yamepandwa katika mstari mnyoofu na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, mazao hayo hutumika kwa ajili ya chakula, pia hushumika kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali. Hii ina ashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, vitalu vilivyojengwa kwa mpangilio maalumu katika mistari minyoofu. Mimea imepandwa na kuchipua vizuri kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha viwanda.

Ndani ya shamba kubwa la mazao aina ya nyanya; ambayo yamekuwa na kustawi vizuri, huku mengine yakiwa tayari kwaajili ya kuvunwa na kupeleka viwandani kwaajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na mazao hayo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Wakulima watatu wapo ndani ya shamba kubwa la zao la biashara aina ya kabeji wanaendelea na shughuli ya ukaguzi wa mazao hayo ili kuhakikisha kuwa yanakua na kustawi vizuri. Mazao hayo hutumika kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalisha bidhaa zingine, hii inaashiria kuwa hiki kilimo cha viwanda.

Ndani ya jengo kubwa na la kisasa lenye mashine za aina mbalimbali, kuku wengi wenye rangi nyeupe wanaoishi katika eneo hilo wakiendelea kukua na kusimamiwa kwa uangalizi mkubwa wa mashine zilizopo ndani ya jengo hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Wakulima wawili wapo katika shamba kubwa la chai, wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo. Zao hilo linatumika kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbili mbali kama vile; majani ya chai, hii inaashiria kua hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya shamba kubwa lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, vitalu vilivyopangwa katika mstari mnyoofu na kuzungushiwa maturubai yenye rangi nyeupe. Mimea iliyopandwa ndani ya vitalu hivyo imekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa lenye miche iliyo pandwa na kuchipua vizuri kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mabomba meupe yamelazwa katika miche hiyo yakiwa na matobo yanayo saidia kupitisha maji yanayo leta unyevu, katika kusaidia ukuwaji wa miche hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba lenye miche iliyopandwa vizuri katika mstari mnyoofu, miche hiyo imekua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Katikati ya miche hiyo kuna mabomba yenye rangi nyeusi yaliyolazwa chini yenye matundu yanayosaidia kutoa maji inayoleta unyevu ili kusaidia ukuaji wa miche hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye vitalu vilivyowekwa katika mstari mnyoofu, na mimea iliyopandwa na kuchipua vizuri kwa rangi nzuri ya kijani kibichi katikati ya kila kitalu kuna mabomba marefu meusi yaliyolazwa chini, yenye matobo yanayosaidia kutoa unyevunyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, mimea hiyo imepandwa katika mistari minyoofu. Pembezoni mwa mimea hiyo kuna mabomba marefu meusi yamelazwa chini, yenye matobo yanayotumika kutoa maji ili kuweka unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye vitalu vilivyolimwa katika mstari mnyoofu kwa mpangilio maalumu, likiwa limepandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Katika kila kitalu kuna mabomba marefu matatu yaliyolazwa chini yenye matundu yanayosaidia kutoa unyevu ili kusiadia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa la mazao ya biashara yaliyopandwa katika mistari minyoofu na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, katika kila mstari kuna mabomba marefu meusi yaliyolazwa chini yenye matobo yanayosaidia kutoa maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, huku katika kila kitalu kukiwa kuna mabomba marefu meusi yaliyolazwa chini; yenye matobo yanayosaidia kutoa maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye miche iliyopandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Pembezoni mwa miche hiyo kuna bomba refu jeusi lenye matobo ambayo yanasaidia kupitisha unyevu unaosaidia katika ukuaji wa miche hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyochipua yenye rangi ya kiijani kibichi, iliyopandwa kwa mpangilio maalumu. Mkulima mmoja ameshika kifaa chenye rangi ya kijani anatumia kumwagilia mimea hiyo ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lililopandwa kwa mpangilio maalumu, mimea imeota na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Katikati ya shamba hilo kuna bomba lililounganishwa kwa mabomba marefu, yanayosaidia kutoa maji ili kumwagia katika mashamba hayo ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye vitalu vilivyopangwa katika mstari mnyoofu. Katika kila kitalu kuna mabomba marefu manne yaliyolazwa chini yenye matobo yanayotoa maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lililopandwa katika vitalu maalumu. Mimea imeota na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Katika kila kitalu kuna mabomba marefu yenye rangi nyeusi yaliyolazwa chini, yenye matobo yanayosaidia kutoa maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba la mazao ya aishara, mboga za majani aina ya chainizi, zikiwa zimepandwa kwa ustadi mzuri. Pembezoni mwa kila mboga kuna mabomba marefu yaliyolazwa chini, yenye matobo yanayosaidia kutoa maji, ili kuleta unyevu unaosaidia ukuaji na ustawi wa mboga hizo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mwagiliaji.

Shamba kubwa lenye vitalu vilivyotengenezwa katika mstari mnyoofu, miche iliyopandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Katika kila kitalu kuna bomba refu jeusi lililolazwa linalosaidia katika kumwagilia vitalu hivyo ili kuleta unyevu na kusaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lenye nyasi fupi zenye rangi nzuri ya kijani kibichi, mawe yaliyobebana pamoja na mawingu yenye rangi nyeupe pamoja na bluu; hii inaashiria kuwa hii ni mandhari ya savanna.

Mandhari iliyopambwa kwa miti mirefu, nyasi fupi pamoja na vichaka vyenye rangi nzuri ya kijani kibichi, milima na mabonde, pia kukiwa kuna mawingu yenye rangi nyeupe pamoja na bluu yanyopamba eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni mandhari ya ikweta.

Mandhari iliyopambwa kwa miti iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, bwawa kubwa lenye maji katikati kukiwa na kisiwa, milima pamoja na mawingu yaliyo na rangi ya bluu na meupe, hii inaashiria kuwa hii ni mandhari ya ikweta.

Eneo kubwa la wazi lenye nyasi fupi, vichaka vyenye rangi nzuri ya kijani kibichi, wanyama kama vile pundamilia, swala na insha; wanakula majani yaliyo katika eneo hilo, kwa mbali kukiwa na milima pamoja na mawingu yenye rangi nzuri nyeupe yanayolipendezesha eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni mandhari ya ikweta.

Eneo kubwa la wazi lenye nyasi fupi, miti pamoja na vichaka vilivyo chipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, kukiwa na mto unaona tiririsha maji kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa mbali kukiwa na mawingu meupe pamoja na miti mingi sana, hii ina ashiria kuwa hii ni mandhari ya ikweta.

Mbegu mbalimbali za mazao zilizohifadhiwa katika vikapu na kupangwa katika mpangilio maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu za aina mbalimbali hasa maharage.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, huku kukiwa kuna vitalu vilivyopangwa katika mpangilio maalumu. Katika vitalu hivyo kuna miche iliyopandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi; hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Vifungashio mbali mbali vyenye rangi ya kaki, ambavyo vimehifadhi mbegu mbalimbali, huku kila kifungashio kikiwa na karatasi inayoashiria jina la mbegu hiyo, mbagu hizo hutumiwa na kupandwa tena ili kuzalisha miche. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Vifungashio mbalimbali vyenye rangi ya kahawia vilivyo hifadhi mbegu za mimea mbalimbali juu ya vifungashio hivyo kukiwa kuna picha ya mimea inayotokana na mbegu zilizo ndani ya vifaungashio hivyo, hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya chumba maalumu kuna maboksi manne, ndani ya maboksi hayo kuna makopo pamoja na pakiti za mbegu za aina mbalimbali. Kila kopo lina picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojishughulisha na kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, kukiwa na vitalu vilivyopandwa miche ya aina mbalimbali. Miche hiyo imekua na kuchipua vizuri kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Shamba kubwa lenye miche iliyopandwa katika mstari mnyoofu na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Pembezoni mwa miche hiyo kuna mabomba marefu meusi yamelazwa; yenye matobo yanayosaidia kutoa maji, ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa miche hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Pakiti mbalimbali zenye rangi nyeupe pamoja na njano na nyekundu juu zikiwa na picha ya mmea unaotokana na mbegu zilizo ndani ya pakiti hizo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu mbalimbali.

Shamba kubwa lenye matuta yaliyolimwa kwa mpangilio maalumu na mstari mnyoofu; katikati ya matuta hayo kuna mabomba marefu meusi yaliyolazwa chini; yana matundu yanayosaidia kutoa maji unaoleta unyevu ili kusaidia ukuaji wa miche iliyopandwa katika matuta hayo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Shamba kubwa lililopandwa miche zilizopangwa kwa mpangilio maalumu, miche hiyo imeota na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, pembezoni mwa kila mche kuna mabomba marefu yenye rangi nyeusi, yanayosaidia kupitisha maji yanayoleta unyevu kwaajili ya ukuaji wa miche hiyo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Pakiti ya mbegu yenye rangi ya kijani na maua ya kijani, juu kukiwa na maandishi yenye rangi nyeusi, kijani pamoja na picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Shamba kubwa la miche iliyopandwa na kustawi vizuri kwa rangi ya nzuri ya kijani kibichi miche hiyo imepandwa katika mpangilio maalumu pembezoni mwa miche hiyo kuna mabomba marefu meusi yenye matundu yanayosaidia kutoa maji ili kuleta unyevu unao saidia katika ukuaji wa miche hiyo, hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya chumba maalumu kuna makopo meusi yaliyopangwa vizuri juu ya meza; kila kopo limeoteshwa mche ambao umekuwa na kuchipua vizuri, pembezoni kukiwa kuna taa inayosaidia kuleta mwanga kwaajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihususha na kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe kukiwa na vitalu vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu. Miche imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii ina ashiria kuwa hii ni sehemu inayojishughulisha na kilimo cha mbegu za aina mbalimbali.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe pamoja na vyuma, kuna vitalu vya plastiki vyenye rangi nyeusi vilivyopandwa miche, na miche hiyo imechipua vizuri kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Ndani ya chumba maalumu chenye vindoo vyeusi, vilivyojazwa udongo na kupandwa miche iliyochipua vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, inayoangaliwa kwa uangalizi mkubwa sana. Hii inaashiria kuwa ni sehemu inayojihusisha na upandaji wa mbegu.

Vifungashio mbalimbali vilivyopangwa katika mashelfu, vyenye rangi nyeupe; vikiwa na picha yenye mimea yenye rangi nyeupe, njano pamoja na rangi ya machungwa. Hivi ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu, na picha ya juu ya vifungashio hivyo ni zao linalotokana na mbegu hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Pakiti za mbegu zenye rangi ya kijani pamoja na nyeupe, zikiwa zina maandishi yenye rangi ya kijani na maandishi meupe, pia picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe pamoja na mitambo mbalimbali. Kukiwa na vitalu vilivyopangiliwa katika mstari mnyoofu. Vitaku hivyo vimepandwa miche iliyokua na kustawi vizuri kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Wakulima watatu wapo katika shamba kubwa lililopandwa miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani. Kukiwa na mabomba yanayosaidia kutoa maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati. Ndani yake kukiwa kuna mbwa wawili waliokaa chini ya kivuli cha banda hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa wanyama wa nyumbani kama vile mbwa na paka.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa mbao, kuezekwa kwa mabati na mlango ukiwa ni wa wavu. Mbwa mweusi aliyelala juu ya meza, pembeni yake kukiwa kuna kifaa ambacho kinatumika kwa ajili ya kulia chakula hicho. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa wanyama wa aina mbalimbali.

Mbele ya nyumba yenye rangi nyeupe mabanda yaliyotengenezwa kwa waya, ndani kulikuwa na mbwa watatu wenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa wanyama wa nyumbani kama vile mbwa na paka.

Enjoy kubwa la wazi lenye nyasi fupi aina ya kahawia, miche ya vichaka pembeni kukiwa na mnyama aina ya pundamilia anatembea pembezoni mwa nyasi hizo, kwa mbele kukiwa kuna mlima mrefu, mawingu yenye rangi ya bluu yanayopamba eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi wa wanyamapori.